Magari manne yamesimama. Mwanaume amevaa suruali nyeusi na shati jeupe. Ameonekana anatembea. Kuna miti mikubwa na nyasi za rangi ya kijani.

Ninaona soko. Katika soko hilo kuna mtu ambaye amesimama. Ndani ya soko hilo kuna bidhaa kama vile vitunguu maji, vitungu saumu, malimau, ndizi na hata dhania na vitu kadhaa vinavyoonekana na pia kuna nguo zilizoanikwa.

Nyumba za makazi ambayo yanaonekana kwa mbali, kando yake, kuna ghorofa, ambayo haijamaliziwa kujengwa, tunaona kuna barabara, na kando ya barabara kuna miti, na nyasi.

Dukani ambapo tunaona jokovu ikona rafu ambazo zimepangwa kwa njia ya mstari. Ndani kuna aina tofautitofauti ya vinywaji.

Rafu za mikate iliyofungashwa zipo kwenye sehemu ya mkate ya duka kubwa zikiwa chini ya mabango ya mikate, keki, nafaka na maziwa. Mwangaza wa joto na sakafu ya mbao hutoa mazingira ya kuvutia.

Duka kuu lenye rafu zilizo jaa vitu mbalimbali. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuna aina tofauti tofauti ya vitu na bei yake. Mwanaume mmoja anashika gari la mkokoteni aki angalia bidhaa hizo.

Duka kuu, ndani ya duka kuu hili, kuna rafu ambazo zimepangwa kwa njia ya mistari. Katika duka kuu hili, kuna bidhaa tofauti tofauti, ambazo zimepangwa vizuri.

Hapa ni ndani mwa duka kuu. Kuna rafu nyingi zilizopangwa kwa mistari kwa mipangilio mizuri. Kwa kila rafu kuna bidhaa tofauti zilizokuwa zimeandikwa bei yake chini.